Hapa ni shuleni, sehemu hii ni sehemu ambapo watoto wa chekechea wanatumia kuchezea, ni muhimu wakati watoto wanatumia sehemu hii kucheza wawe na mwalimu wao ili kuzuia watoto wasiweze kupata majeraha.

Huyu ni mwanariadha wa kenya, Samson Ojuka. Mwanariadha huyu anashiriki katika michezo ya wanariadha walio na ulemavu. Mwanariadha huyu anaruka kurefu.